Huu ni ubao wenye maandishi kwa lugha ya Kingereza, ikiwa ni Jumatatu, tarehe ishirini na nne Februari, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Pia kuna swali ambalo limeulizwa ya kwamba: Samueli alijibu nini baada ya Mungu kumuita?

Hawa ni walemavu ambao ni wachezaji wa kadanda , mmoja akiwa amevaa jezi ya rangi ya kijani iliyo na michirizi ya rangi nyeupe na kaptura nyeupe , mwingine amevaa jezi ya rangi nyekundu na kaptura nyeupe.

Hii ni ratiba ya shule ya chekechea ya Thika Road Christian Junior School, ikielezea yale ambayo yanafanyika kuanzia siku ya Jumatatu, hadi siku ya Ijumaa, kuanzia asubuhi, hadi jioni.

Huu ni mchezo wa riadha, utawaona wasichana wawili wakiwa wanakimbia. Mmoja akimsaidia mwenzake kwa kumwelekeza akiwa amemshika mkono na kule nyuma utawaona watu wakitazama.

Hawa ni watu wawili na wingine wengi nyuma yao. Mmoja akiwa Kimani, wanariatha kutoka Kenya, akiwa namba tana pamoja na mwelekezi wake.

Hii ni picha ya ndani mwa darasa, kuna dawati zilizopangwa, na juu ya mojawapo ya ile dawati kuna kitabu. Hapo kando kuna kiti ambacho kinaoneka kana kwamba kimeanguka na upande mwingine kuna michoro kwenye ukuta.

Hawa ni watu walioketi kwenye machela. Nyuma ya machela kuna watu amao wamevaa koti za rangi nyekundu na suruali za rangi nyeusi. Yule aliye mbele ameshikilia bendera ya nchi ya Kenya.

Hawa ni wagonjwa walemavu ambao wamevaa jezi za rangi nyekundu na rangi ya kijani kibichi zilizoandikwa Kenya. Nyuma yao utaona kuna miti na kuna goal posti .

Huyu ni mwanariadha uwanjani. Chini yake kuna maelezo kumhusu kama vile jina lake ni samson ojuku, kutoka kenya , aliyezaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na sita aprili tarehe kumi na tatu na kadhalika.

Huu ni mlango ambao una maandishi kwenye karatasi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingeresa, tafsiri yake ikiwa ni mahabara ya chemia na mahabara ya biologia.

Hii ni chati ambayo ina maandishi ya alfabeti zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na elfu kidogo. Kwanzia a,b,c,d,e,f,g hadi z.

Huyu ni mwanariadha anakimbia akiwa na mwelekezi wake kando yake. Chini yao kuna maelezo kuwahusu kama vile jina la mwanariadha ni Samuel Muchai na kulia ni mwelekezi wake akiitwa Jean kipchumba. Pia kuna maelezo mengine chini.

Hivi ni vitabu. Kitabu cha juu kinajalidi lililo andikwa kwa lugha ufaransa. Kikiwa ni la darasa la nne. Pia, kuna wasichana wawili na mvulana mmoja ambao wanacheza mchezo wa kuruka kwa kamba.

Hii ni ofisi yenye viti na meza za rangi nyeupe. Juu ya meza ile ,kuna tarakilishi na kuna kipanya. Pia, kule kwingine, utaweza kuona pazia kwenye dirisha imefunguliwa na kuachwa wazi. Utaweza pia kuona kuna kikokotozi pale juu ya meza.

Huu ni mlango, ukiwa na maandishi, kwa lugha ya kiingereza. Tafsiri yake ikiwa, gradi 1 C na hayo mengine ikiwa, mwalimu Agnes, karibu.

Hapa ni mahabara ya kompyuta. Utaona tarakilishi nyeusi kwenye meza nyeupe, pia kuna kipanya ambacho kiko pale na kuna kiti nyeupe.

Huyu ni mwanariadha akiwa amevaa jezi iliyoandikwa Kenya ya rangi nyekundu. Chini yake kuna maelezo kumhusu kwa mfano jina lake ni Wesley Kimeli Sang na maelezo mengine kumhusu.

Huyu ni mtu ambaye kichwa chake hatujaonyeshwa, ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku amevipakata Kwenye mapaja yake vitabu vinne, mona ikiwa kubwa kuliko zingine.

Hili ni karatasi la maswali ya somo la hesabati likiwa lina jumuisha kuondoa na kuongeza likionekana kwamba ni maswali ya wanafunzi katika shule ya msingi.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili kikiwa cha lugha ya kiswahili kinacho julikana kama nyota ya kiswahili kina watu wawili ambao wameketi kwenye farasi na ni cha rangi ya nyeupe na rangi ya nyekundu hafifu.

Hawa ni wanariadha vipofu, wote wanawasaidizi wao wawili wakijulikana kwa majina kama Bill na Kimani , wanaonekana wakisherehekea ushindi wao.

Huu ni ukurasa wa kitabu, ukielezea matumizi ya hiki na hivi, kuna picha, nne, mbili zikiwa ni za mzee ambaye amevaa, kofia, na kanzu nyeupe, na koti nyeusi, chini yake, kuna vingine mbili, ambazo zinaashiria mwanafunzi aliye na kaptura nyekundu, na shati ya manjano.

Hiki ni chumba chenye viti vya wanafunzi. Kuna dirisha ambayo imefunguliwa pazia yake. Kuna tarakilishi zilizo kwenye meza kule pembeni na pia kuna viti vingine tofauti vya rangi nyeupe.

Hii ni shule ya wanafunzi wa shule ya msingi. Utaona kwenye ukuta kuna picha ya safina ya nuhu, na kuna wale samaki na wanyama wakiwa wawili wawili wakionekana kuingia kwenye safina.